mafuriko imeteketeea hapa na imeleta vurugu mingi sana wananchi wakiwa wamekutana hapa na kuulizana hapa na pale imevunja vitu mingi mafuriko

Ya macho, daktari huyu amevaa barakoa anamwangalia mgonjwa kwa macho. Huyu anamsaidia mgonjwa huyu ili apate kuona macho yake vizuri.

Mgonjwa huyu ambaye ni mschana amewasili mbele ya daktari. Labda ameumia kwa mkono yake daktari amemshika mkono akiwa amevaa glass ya mkono ya macho. Huyu daktari amevaa saa, anajua hali zaidi ameumia wapi.

Mgonjwa huyu akiwa ni amejifungua akiwa salama. Watu wamemzuru wakiwa wengi na kumsihi na kumpatia motisha kwa huyo kujifungua mtoto wake.

Daktari akiwa na mama ambaye ni mjamzito ako katika hali ya kienyeji ya matibabu akiwa anatengenezewa tumbo yake hali yake venye iko akiwa anahudumiwa.

Hapa kweli iko shida na kuna moto umeteketea na umesababisha madhari mengi sana. unaona msitu imechomeka, nyasi imechomeka, miti pia imechomeka, kuna moshi hali ya juu.

Mama huyu ameweza kujifungua na kupata mtoto katika hospitali mgonjwa akiwa anaangalia mtoto wake kama kwa hali nzuri amevaa kirasmi kama mgonjwa akiwa amefungwa mkono na kitu

Daktari huyu anamhudumia mgonjwa ambaye ameugua ugonjwa kutokana na ameugua ugonjwa kutoka ngozi yake, akiwa amevaa rasmi pale kitu kwa mkono yake kwa kizungu inaitwa gloves ambayo inahifadhi mtu asizuiliwe.

Hawa ni madaktari wa meno ambao wakiwa wamevaa barakoa wanamhudumia na kumtibu mgonjwa huyu akiwa na shida ya meno. Daktari wawili wote wakiwa ni wa kike.

Ni shughuli za kupeana watoto wadogo madawa. Daktari akiwa anapea mtoto huyu dawa kwa mdomo, mzazi akiwa ameshikilia huyo mtoto. Daktari akiwa amevaa barakoa, vile kama mzazi pia amevaa barakoa na kujikinga na homa na mengineo.

Ni dakatari ya kuangalia maskio, amevaa vitu maalum. Anajaribu na kuangalia kwamba huyu mgonjwa anaskia kitu aje. Akiwa amavaa saa yake, daktari huyu anamhudumia mgonjwa.

Daktari ako katika kupeana matibabu ya mtoto mdogo akiwa anamwekea dawa akiwa na mgonjwa na huyo mama yake akiwa hapo akiwa amevaa kitu maalum ya kujulisha kwamba imezingatiwa na misingi.

Hapa hii ni daktari wa kienyeji ambao wanafanya kazi kma ya kuvutia mtu mpenzi wake ama mtu anapotaka biashara yake ifanikiwe. Daktari bandia na daktari vienyeji wanashughulika na hii kazi.

daktari amevaa barakoa hapa akiwa pia amevaa glasi ya macho au kioo ya macho akiwa anatoa dawa kutoka kwa kutumia sindano hiyo ii aweze kumhudumia na kumtibu mgonjwa

Daktari anamhudumia mgonjwa huyu akiwa amemlalisha alipata jeraha ama aliumia pale pa kufikia mguu yake akiwa mwingine amevaa barakoa. Hapa anasaidiwa ili aweze kutembea vizuri.

Yule daktari pia ako kwa mgonjwa chumba cha hospitali ikiwa mgonjwa huyu analazwaa juu ya kitanda na anavalishwa sare rasmi ya kumfunika ili aweze kupate kulala, daktari anamhudumia vizuri.

Ni shughuli za kusafisha katika serikali. Hapa mtu anapiga dawa au mtu mfano kuna madudu ambazo hazifai kuwa katika sekta ya kazi, hapa inapigwa dawa.

daktari akiwa amevaa barakoa mwingine ako nyuma yake amekaa mgonjwa kwenye kiti pia amevaa barakoa anadungwa sindano katika mkono wake wa juu

Ni katika daktari ya meno, labda mgonjwa amelazwa pale ambaye anapata matibabu ya meno. ima anaoshwa meno, ima anang'olewa. Madakatari wakiwa wamevaa sare zao rasmi ya kazi wakiwa wamevaa barakoa pia. Hapa anahudumiwa.

Hapo ni ile kujitolea shughuli ya kusaidia kina mama au wasichana wakiwa wameletewa msaada kwa vifaa ambavyo wanatumia wakiwa katika hali yao ya kiwanawake ama hedhi. Serikali imewasaidia.

Daktari ako katika chumba cha hospitali ambacho hapa anadunga na kumsaidia mgonjwa kwa meno. Anaumwa na meno huyu mgonjwa. Ako shughuli za hospitali, na ni shughuli ya kuweka meno au kutoa meno.

Watu wako hali ya kutengeneza na kukidhi njia ya kuhifadhi mwili zao, wako katika kwa kiswahili ama ingine inaitwa gym watu wako hapa kujifuraisha.

daktari baandia na kienyeji ambaye anafanya kazi maalumu ama kufanya mtu mapenzi watu wawili na inafanya na pia yule mtu unataka akupende unaenda unatumia kifaa maalum ,ameandika namba yake hapo

Ni katika sekta ya hospitali. Daktari akiwa na sindano yake akiwa anamdunga mgonjwa akiwa daktari amevaa barakoa kama inavyoonekana pia mgonjwa amevaa barakoa.

Ni daktari ya wanyama akiwa amevaa kirasmi na nguo yake ya rasmi ya kazi. Anapea dawa ng'ombe huyu na aina hii akiwa nasaidiwa na daktari mwingine na akiwaanampea dawa kwa mapua.

Ni kwa daktari, mama amemleta mtoto huyu kwenye daktari, akiwa amemkalisha hapo na akiwa mtoto anadungwa kwa mkono, daktari akona sindano, mtoto pia amelalishwa hapo unono.

Mtoto huyu mdogo akiwa amezaliwa katika chumba cha hospitali lakini hali yake bado haijaimarika amelazwa hapo ndani. Daktari pia amevaa kisare maalum bado anamwangalia hata anaweka kitu hapo kwa roho kama yu uhai au la.

Ni daktari wa meno, mtu ameketi mbele ya daktari, daktari akiwa amevaa barakoa akiwa anamtibu mgonjwa huyu wa meno ama ni kumwekea meno nyingine au ni kumwondoa. Mgonjwa huyu baada ya hapa atakuwa mzuri.

Daktari mwenye anakangua madawa. Akiwa amevaa glasi ya macho na pia akiwa amevaa barakoa anangalia tarehe ama temperature .

Hapa kuna shida ya uhaba ya maji. Wamama hawa wakiwa wamevaa sare zao rasmi za kitamannduni kila mojawapo amebeba maji na mtungi kwa kichwa yao, hii wanaumia. Hii ni shida ya maji.

Meli hii imebeba mzigo, hapa inatumika wakati mfano mvua imenyesha sana kutapokuwa na mafuriko watu basi wanaanza kujipanaga mahali ambapo gari ama pikipiki ama kitu ingine haiezi pitika.

Wanawake kupewa usaidizi katika kujisaidia katika maisha yao ya kila siku, kama vifaa maalum vya kuvaa wakiwa na wako katika hali yao ya kawaida ya mwezi, ili kupatia wao motisha ya kujinadhifisha.

Mgonjwa amefika mbele ya daktari. Daktari pia akiwa ata ametoa kioo chake cha macho akiwa anataka kumdunga mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaonekana kwamba yuaogopa sindano hio mpaka anaangalia.

Mtu wake akiwa amepigwa picha akiwa anaonyesha mkono zake tano akiwa ameshika na kuangaza na kutangaza water step . Nyuma yake kuna vifaa ya kuhifadhi maji. Mtu huyu anaangazia kwamba umuhimu.

Polisi wakiwa wako hapa pia kwa tinga ambaye kazi yake inavunja vunja hizi nyumba. Inaezakua kwamba hizo nyumba ziko katika njia so polisi wako hapa na hiyo tinga inavunja nyumba.

Ni sekta ya ulinzi au kuhifadhi afya ya wanadamu kuu katika nchi ya Kenya. Ikiwa imeandikwa hapo UNICEF. Na watu hapa wakiwa wamevaa wote wamevaa barakoa kujikinga na homa.

Mtu huyu ako katika chumba cha hospitali ya kuzaliwa, daktari anajitokeza vizuri hapa kumsaidia mtoto na sare zake rasmi amevaa.

Ni dawa aina ya kienyeji, mtu akiwa amevaa pete ya maridadi kwa mkono akiwa na dawa ambayo imeandikwa kwa kiingereza ya kuwa ni covid cure number one na hii hapa dawa ikiwa imetoka kutoka Abdela.

Mama huyu ni daktari tu wa kibadia na kienyeji na anajaribu kumkanda huyu mama ambaye huyu ni mjamzito, mama mjamzito amelala. Akiwa na watu wengine wajawazito hapo watatu wako katika foleni, anajaribu mama huyu.

Ni madaktari aina watatu wakiwa wamevaa vitu ya kuhifadhi mkono wakati wanauguza mtu. Huyu mgonjwa anaumwa na masikio. Aanatibiwa na madaktari jinsia ya mwanamke,

Ni mdawa aina ya measle ama mumps ama rubella vaccine ambayo inasaidia kwa mwili ili mgonjwa apate nafuu, ni haba tatu tofauti.

Ni daktari ya meno. Daktari huyu akiwa amevaa barakoa. Hapo pia amevaa pia cha macho. Daktari amelaza mgonjwa wa meno hapo akiwa anamhudumia kumng'oa meno au kumtibu.

Matibabu inaendelea katika sekta hili. Mgonjwa ako katika hali ya ngumu sana ya maisha. akiwa hata amefungiwa vifaa amabye inamsaidia mtu huyu kupata jinsi ya kupata hewa. Daktari amevaa barakoa.

Utamaduni unakuzwa hapa, vifaa vya zamani zikiwa ziko hapa za kale ili mtu anapotaka kuwaonyesha utamaduni wake anatumia. Hapo unaona aina tofautitofauti ya vitu mtu akiwa amekaa hapo akishikilia kifaa cha.

Madaktari wako katika hali ya hospitali wakiwa wamevaa sare za hospitali kwa kumhudumia kila moja wapo ako kwa shughuli yake, mwingine akiwa anaosha vitu, mwingine akiwa kwa kuhudumia mtoto.

Mgonjwa huyu amelazwa kwenye kitanda cha hospitali akiwa na majeraha, akiwa amewekewa bendeji, huyu ni mgonjwa sana, huyu amelazwa kwa kitanda akiwa amedungiwa mkono kitu. Huyu jamaa ni mgonjwa akiwa na kikombe hapo na sahani.

Ni shughuli za hopsitali ambapo madawa aina tofauti tofauti ingine imeandikwa hapo Superman, ingine imeandikwa Alphamox. Yote kila moja daktari hapa anajua zaidi kila dawa iko na umuhimu gani.

Mzazi ameshika mtoto wake akiwa amemkalisha daktari pia akiwa anamwangalia mtoto na kumhudumia wakiwa wengi wanapea mtoto dawa ambayo inamsaidia katika maisha yake mzazi pia ameshikilia mtoto wake vizuri.

Ni dawa maalumu ya kutibu ugonjwa uitwao ufungunya, ambao huu dawa kwa kizungu unaitwa yellow fever vaccine ambayo inasaidia mtu akiugua ugonjwa kama huo asaidike.

Hii ni kambi ya watu wasiojiweza, ambao hali yao wako chini sana, wakiwa wanaishi nyumba kama hizi ambazo wamepeatiwa makaratasi ya huduma inayotolewa kutoka UN huko nchi Marekani. Watu hapa wako na shida.

Katika sekta ya kuuza madawa za kienyeji kando ya madaktari wa kawaida kuna vienyeji hutibu vitu kama vitu watu hawaamini vya zamani.

Hapa ni vyoo ambayo mwanadamu akiwa na haja, ili asiharibu mazingira, afaa kupeleka haja yake katika hii majengo. Pia, inafaa kuangaliwa kama kuna maji.

Bidhaa za mbeleni za kitamaduni, ambazo zinahifadhi utamaduni ya kila kabila. Viumbe hizi vinatumika sana wakati wa kuonyesha kila mmoja mtu, utamaduni wake.

Mgonjwa ambaye anaumwa na meno amewasili mbele ya daktari, daktari anamtibu, daktari ameweka utahasusi na elimu yake kando, huyu ni daktari wa meno akiwa amevaa barakoa, anamsaidia mgonjwa huyu kumng'oa ama kumwekea meno ingine.

Wananchi wakiwa wote wamevaa barakoa. Wananchi hawa wanahudumiwa na mhudumiwa ambao wamevaa sare za rasmi ya serikali, wakiwa wamepanga foleni, wako hali ya kuhudumiwa.

Ni barakoa, pia kuna madawa, pia kuna sindano, mtu anavaa barakoa ambayo inamsaidia katika hospitali kwa kikazi. Pia, madawa inatumika kama misuli, ambayo inaitwa Rubella Virus .

Madaktari tofautitofauti kama wanne wamekutana hapa wakiwa katika chumba cha hospitali wako shughuli ya upasuaji na majeraha wanafanya kazi zao wamekutana hapa na kutengeneza vitu au vifaa katika hospitali.

Hapa ni dawa ya kimaasai ambao ni tiba maalum dawa kienyeji ambao unapata tiba kwa asilimia mia moja katika nchi ya tanzania ndani au nje yake unapata bei raisi

Ni vifaa maalumu ya utamaduni hapa ikiwa imewakishwa hapo vitu ndani moshi inatoka hapo, vitu ni mingi hapa. Mtu kama anataka kifadhi utamaduni wake analeta hizi vitu wakati anataka kuonyesha utamaduni.

daktari amevaa barakoa na sare yake rasmi katika hospitali akiwa na mgonjwa akiwa amevalishwa kioo cha macho anahudumiwa na kupewa kuhusiana na maagizo ya meno kupangiliwa vizuri ,akiwa amelala hapo juu anaelezwa shida zake

Ni katika sekta ya hospitali wagonjwa wengi wakiwa wamelazwa hapo. Vitanda vingine vikiwa havina watu. Wagonjwa wamewashiwa televisheni ili kuangalia na kuskiza.

Daktari huyu akiwa katika chumba cha hospitali. Mtoto mdogo akiwa amehifadhiwa katika chumba maalum. Daktari huyo amhudumia. Ni mtoto ambaye amezaliwa si siku mbali ama siku chache. Mtoto huyu anahudumiwa vizuri.

Hapa ni usafi inafanyika wa afya, kusoaha vioo ambaye ni usafi wa hali ya juu sana kwa sababu mwandamu mara nyingi hata shida kutokana na uchafu wa choo. Hapa pia imeandikwa pia hakikisha kwamba una save water mna ukunywe maji mazuri masafi.

Usafi wa hali ya juu inafanyika. Huko kando kuna kiti, mtoto amesimama. Mama ananawa mkono akiwa amevaa barakoa, anaosha mkono na sabuni. Hapa ni usafi.

daktari huyu akiwa amekaa hapo akona kalamu kwa mkono akona saa yake madaktari wengine wako pale wanaangalia madaktari kwa maskio huyu pia akiwa anafurahi anatabasamu anauliza mgonjwa shida yake

Daktari hucheza pakubwa na kuwa na kazi mingi katika jumuia. Daktari ndio hutibu mwanadamu anapogonjeka. Wanadamu anapogonjeka huzuiliwa kwenye afya, wizara ya afya huchukua fursa hiyo na kumsaidia yeye zaidi.

Daktari huyu ako katika sehemu au sekta ya X-ray, kupima mtu mwili wake ndani ili ajulikane kama amefikiwa na jeraha fulani katika mwili yake. Daktari huyu ako kwa harakati ya kusafisha hiyo mashine.

Mama huyu amepata kujifungua mtoto baada ya kubeba miezi tisa, akiwa katika hospitalini akiwa ameshikilia mtoto wake akiwa na furaha na kumwanagalia na macho ya rehema. Yuko katika hoapitali kwa kitanda.

Naona mwanadamu hapa vizuri sana akiteka maji. Pia maji husaidia nini?.Nyuma yake inaonekana kuna nguo ametumia kuosha na huyo maji. Maji ni uhai kwa mwanadamu kwa hata hayawani.

Vile daktari ametahasusi na kusoma zaidi elimu tofauti. Daktari huyu wa meno anasaidia mgonjwa mwenye labda anaumwa na meno ili kumng'oa ama kumwekea dawa meno hiyo. Daktari ni muhimu sana katika maisha yetu.

Mvua ni neema moja ya mwenyezi Mungu ambaye amejalia mwanadamu saa zingine anapopata shida kama uhaba ya maji kujisaidia kwa maisha. Saa zingine mvua itakaponyesha huleta madhara mengi kwa wanadamu wanapoona saa zingine inaleta shida ya maji.

Ni chanjo ambayo inapewa watoto wakiwa wakifikisha miaka fulani, chanjo hili husaidia watoto sindano ikiwa iko hapo, daktari ako tayari kumhudumia mgonjwa.

Wazimamoto wamewahi kufika haraka sana ili kuokoa maisha ya magari mawili ambayo yamegongana, gari ambayo imebeba mafuta taa na gari nyingine. Tunapoona hapa shida nyingi vimetokea. Hapa sasa shida itakua mingi sana watu wanapoteza maisha. Wazima moto ni jukumu yao kufika hapa na kuzima hiyo moto.

Daktari anajaribu kusaidia mtoto huyu ambaye miezi tano ama sita kumdunga chajo ambayo anafaa kudungwa. Mamaa anapoona mtoto huyu amefika wakati hii anafaa kupelela daktari iliapewe sindano hiyo.

Mvua inaponyesha husababisha saa zingine madhara na huleta uvurugu katika maisha ya mwanadamu. Inapoleta mfufuriko ya kubeba kila kitu kama gari na mengineo huleta uchafu zaidi. Serikali inafaa kucheza pakubwa kuondoa maji hiyo na uchafu hiyo.

Ni vifaa muhimu katika maisha ya wanadamu kwa kukuza mila za wanajamii. Hivi vifaa husaidia sana wanapotaka kuonyesha utamaduni wa maisha yao ya mbeleni, binadamu husaidika na hivi vifaa sana.

Hapa inaeza kuwa mahali hospitalini au kwa sehemu ya daktari. Dawa hii ni dawa ambayo inazuia mwanadamu asipate ugonjwa fulani. Ni muhimu sana mwanadamu anapogonjeka kwenda kuona daktari na kutibiwa.

Mtu anatumia dawa hili anapohisi ugonjwa mbalimbali katika mwili yake, inatibu sanasana ama hasahasa ugonjwa nje wa mwili, anapoumwa kichwa hivi, tumbo, nakadhalika.

Ni dawa aina tofauti tofauti, dawa hizi kila mojawapo, ingine alama nyekundu, ingine alama ya majani, ingine nyeupe, ingine kadhalika, ikiwa mtu anapaita hapa anachukua ile ambayo inamfaa na ile ambayo inaweza mtibu.

Kuna uhaba ya maji na shida ya maji hapa. Unaona mtoto huyo na mamake ama ndugu yake wakiwa wanateka maji kisiwa, wanakumbana na shida nyingi sana wote wakiwa tayari kujisaidia maji.

Wanafunzi hawa watatu walikua wamevaa barakoa hili kujikinga na uchafu ama homa ama mengineo. Wakiwa wanafanya usafi wa kuosha mkono. Wakiwa na sabuni zao kila mmoja anaosha mkono kwa hiyo sabuni.

Mgonjwa atibiwa. Anatibiwa kwa sehemu ya juu ya mkono wake. Mgonjwa akiwa na saa yake hapo ya wakati akiwa ameweka chini barakoa yake. Daktari amtibu mgonjwa.

Mafuriko imetandaza, kufanya na kusababisha na ni mingi imevunja miti, imevunja ukuta mingi hapa, maji na watu wanakuja kuangalia hapa.

Wanafunzi hapa wamepata kuletewa maji na kutiliwa katika tanki hilo. Wanafunzi wanakumbana na shida mbalimbali za maji. Hapa wamewekewa mamaji safi kwenye tanki hilo ambayo ni ya kukunywa pekee. Wanafunzi hapa wanapotaka kukunywa maji...

Ni miongoni mwa dawa ambayo hutumika hospitalini ili kutibu wagonjwa, hasaa watoto wadogo wanapogonjeka dawa hili ni muhimu sana kwao na upatikana bei nafuu sana katika hospitali za jamii na kibinafsi.

Wagonjwa wako katika wadi ya wagonjwa wakiwa wamelazwa daktari amewaandikia kwamba mwafaa kukaa katika hospitali mpewe dawa katika baada ya kila wakati. Basi mgonjwa anapswa kutulia katika kitanda hiyo ya wadi ili asaidike wakati wowote.

Mteja ameweza kufika kwenye hosiptali, mbele ya daktari wa meno, daktari wa meno anajaribu kusaidia na kujua zaidi kabisa shida ambayo mgonjwa huyu ako nayo. Daktari amevaa barakoa na amemvalisha macho...

Sehemu ya huduma ni mahala ambao wananchi wanakuja wanajitambulisha wanadaisha shida zao zote. Wafanyikazi wamevaa barakoa ambayo inawasaidia kujikinga na shida kama za homa.

Mama ameweza kupeleka mtoto wake mbele ya daktari, akiwa anapewa chanjo, wote wakiwa wamevaa barakoa. Kando tuna mtoto hajavaa barakoa, kwasababu anatibiwa, daktari anamhudumia.

Ni dawa ambayo ni muhimu sana yenye jina ayoni, inasaidia damu nyekundu katika mwili wa mwanadamu na inazuia damu hiyo kutokomana na shida zote. Mtu anapotumia dawa hii hupata kujikinga kimaisha.

Kila mtu mwenyezi mungu amemjalia talanta fulani, huyu mtu anafanya kazi ya kushona nguo. Hapa utakapofika unapatana na mwenye ambaye ana ujuzi zaidi ya kushona nguo na kila kitu ambavyo unataka.

Mgonjwa huyu ameweza kufika mbele ya daktari. Daktari anamhoji na kumuuliza shida zake. Daktari mwenyewe amevaa barakoa pia mgonjwa amevaa barakoa. Hapa daktari anaelezwa shida ya mgonjwa.

Madawa tofauti tofauti ambayo mgonjwa hupewa, daktari ndo anaangazia kwamba kama uko na shida ya stresi na presha na zaidi, kama uko na shida ya kikohozi nakadhalika, hiyo dawa husaidia mahali pake.

Mama huyu amefika mbele ya daktari. Daktari naye anajaribu kumsaidia mama huyu na kumkidhi shida zake akiwa amevaa barakoa basi ata kuangalia daktari amdunga.

Picha hii inaashiria shida mingi sana. Watu wako na uhaba ya maji unaona kila mtu ako na gari ya mkono ili akichukua maji abebe na hiyo gari ili apeleke kwake. Inaonyesha kwamba iko hapa na shida ya maji.

Huyu ni daktari Vadia, ameeka hapa ile tiba anaona anaeza tibu mtu .Kama mtu mfano amekosana na mpenzi wake na anataka kumsaidia, mtu kama amekosa kuzaa , anataka nguvu zaidi ya kiume anaweza fika hapa na kadhalika.

Ukame inapozidi, ugonjwa pia huzidi na wanyama hufa. Ng'ombe hili limekufa kwa sababu ya kukosa malisho mazuri, mwenyewe hapa ameanza kuathirika sababu amepoteza ng'ombe moja au zaidi. Wenye sasa wamekuja kushuhudia kifo cha ng'ombe zao.

Mama amepeleka mtoto wake kwenye daktari ili kumpatia chanjo. Watoto wanapozaliwa hupata chanjo baada ya kila miezi. Mama ameridhia mtoto wake apewe dawa, dakatari anafurahi na kumwekea dawa hio kwenye mdomo kwa mtoto wake.

Kila daktari anatahasusi na elimu yake tofauti. Serikali imeeka sekta mbalimbali kuhakikisha kwamba kama daktari ya masikio anapofanya hapa kumsaidia mgonjwa huyu. Kwa mwaka ama kwa mwezi hufanywa mara moja.

Daktari anajaribu kujua zaidi ,nani mgonjwa kati ya mzazi na mtoto anapofanya utaratibu anamuuliza ,uko na shida fulani na kumsihi kwamba uko na ugonjwa fulani na unafaa kufanya hivi na hivi.

Inatibu virusi mbali mbali dawa hili mtu anapotumia basi hupata kujikinga na virusi ambayo inaweza kleta shida katika mwili yake. Na mtu hapa daktari anakueleza kwamba unafaa kumeza hivi na hivi, kwa siku hivi kwa usiku hivi.

Ishara kubwa ya mafuriko, inapofanyika mtu hawezi pita ndani ya maji ama sehemu ya mafuriko. Wananchi wanatumia meli ili kuvukisha na kupitisha usaidiaji ama hawa watu wanaitwa red cross wamefika hapo.

Kukuza utamaduni ni kitu muhimu sana katika maisha. Unaona vifaa vilivyotumika hapo mbeleni awali maisha za zamani hapa. Kuna mtu amehifadhi vyombo ambavyo alikua anavitumia. Unaona vizuri sana hapa kila mtu

Mkulima ndio huelewa zaidi shida ambayo anakumbana nayo katika ukulima. Mkulima hucheza nafasi kubwa, anapoona shamba lake limeanza kuharibika, ana jukumu la kutia na kuweka dawa na kunyunyizia dawa aina fulani yenye inakuza ukulima huo.

Mgonjwa amefika hapa kwa daktari ili kujieleza. Daktari ako radhi kumsikiliza ni nini shida yake aswa huyu mgonjwa, na unaona madawa ili dawa yao imsaidie. Atameza wakati gani? Atameza ada ngapi kwa siku?

Kupiga dawa ni kitu muhimu sana na kwa sehemu ambazo ni uchafu. Unaona mfanyakazi huyu akijaribu kufanya na kupiga dawa sehemu ambayo labda imechafuka ili kuisafisha, kuboresha afya ya mwanadamu.

Wazima moto ni watu muhimu sana katika jamii. Mandhari imechomeka, walifanya sana haraka na kufika hapa kuzima moto huu. Wanafaa kulipwa vizuri sana ili wapate maisha yao kujikimu.

Hosipitali ni mahali muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Hapo ndipo mwanadamu hakika kujisaidia anapokuwa mgonjwa. Daktari huchukua jukumu kubwa la kumsaidia mgonjwa ambaye amekuja kujieleza kwamba ako na shida fulani na kutibu mgonjwa huyo.

Afya ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Daktari hutibu na anatibu mgonjwa anamkujia na kumwambia shida zake anapomweleza ako na shida fulani daktari anachukua hiyo fursa.

Mvua inaponyesha husababisha madhara wakati mwingine na maji hayo mwanadamu asipojikinga na kuondoa uchafu huo, inaweza kumletea madhara kubwa kama magonjwa ya bilhazia, ya malaria na kadhalika. Mwanadamu anafaa kujiangalia sana anapoishi ni wapi.

Unapogonjeka wafaa kufika kwenye hosptali, kumwona daktari ili akusaidie kimaisha, akupime na akuambie kwamba unahisi hivi na hivi na hivi, unafaa kupata dawa hili na akudunge na kiukinga maisha ili mtu maisha yake pate afya yake nafuu.

Ni sekta ambayo inanadhifishwa vizuri sana, mfanyikazi anaandamana vizuri na dawa na kitu ya kubebea dawa, hapo anapiga dawa kwenye viti, ni tabia nzuri katika maisha ya mwanadamu.

Inaonekana daktari akiwa amevaa vazi lake la rasmi la kazi akiwa katika hospitalini akiwa tayari kuhudumia mgonjwa wakati wowote atakapowasili akiwa amevaa barakoa akiwa na maji yake chupa maji.

Ni muhimu sana mtu anapogonjeka kwenda kumwona daktari. Daktari ndio ataamua kwamba mtu huyu ako na ugonjwa fulani na hapo ndio sasa atakutibu na dawa ambayo inakufaa na inakuzuia kutoka na kukuponesha kutoka madhara hiyo.

Ni dawa inayokinga mwanadamu kutokana na magonjwa mengi. Mtu akitumia dawa hili kama mfano anataka kusafiri kwa nchi nje ya nchi inamsaidia mtu huyo kumzuia kufika salama nchi hiyo na kukaa kwa usalama bila kutatizika, ni muhimu sana.

Serekali na afya ni kitu muhimu madaktari hucheza sehemu hiyo na kuchukua fursa ya kukidhi maisha. Wamama wanapoenda hospitalini na kujifungua katika hospitali wanacheza sekta kubwa sana kumsaidia mama huyo.

Mwanamke anapopata hedhi ya siku ya kila mwezi. Mwanamke kama huyu unaona kwamba anafaa kuchukua hivi vitu hivi vifaa vya kumsaidia kila siku. Hizi vifaa vitamsaidia kujikinga na hiyo damu.

Shinda daktari amepewa elimu yake. Daktari kama uyu mwenye ambaye anatibu macho amefanya masomo zaidi kuhusiana na macho. Mtu atakaona atakuwa na shinda ya kuona uzuru na kuenda kwa daktari ambaye ametaushushi na elimu ya macho. Unapofika hapa, usaindika sana kwa daktari uyo.

Ni sehemu ya kufanya upasuaji, daktari wakiwa wamevalia barakoa wakiwa madaktari wengi wakisaidiana, mgonjwa akiwa amelazwa katika kitanda yake, madaktari wanajitolea kuna pia wanaona.

Ujenzi ni kitu muhimu katika afya ya maisha ya mwanadamu, bila kuwa na ujenzi mwanadamu hawezi ishi ndo maana huishi katika nyumba. Pia wajenzi huchukua nafasi hiyo ya kukidhi maisha ya mwanadamu ili mwanadamu aishi mahali pema ama ambapo anaweza starehe maisha yake.

Mama anafanya usafi zaidi akiwa amefurahi sana, anaondoa uchafu na kutengeneza tapu hiyo. Anajua kwamba hali ya usafi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu, akiwa anaosha mikono na sabuni.

Katika hospitali wagonjwa wamelazwa katika juu ya kitanda zao wengine wakiwa na majeraha, wengine wamefungwa maji. Kila mkoja anatibiwa. Madaktari pia wanafanya kazi yao ya kawaida kuangalia mgonjwa baada ya mwingine.

Daktari wa masikio anajaribu kusaidia mgonjwa. Anapoona pana shida mgonjwa basi huzuru ugonjwa gani akonayo. Kwa kila daktari amempa mwenyezi Mungu elimu fulani. Kama anaumwa na masikio akiwa anasaidiwa na daktari mwingine.

Wakaazi wa hapa wamepanga foleni moja baada ya nyingine na kueka laini zao, sababu ya kuchota maji. Maji ni muhimu sana katika mwanadamu. Maji ni uhai kwa wanyama na wanadamu . So hapa inaonyesha kwamba watu wako na shida ya maji.

Mtoto huyu mgonjwa ameambukizika kutokama na ugonjwa wa ngozi. Mgonjwa huyu anaweza ambukiza, asipoangaliwa anaweza ambukiza watu wengi katika jamii. Ni hatari sana mgonjwa hii ya tetemaji.

Dawa aina tatu zinaashiria kwamba ikiwa na calcium amabyo inafanya mtu akuwe na mwili yake ikuwe nguvu ajikinge vizuri sana, hapa daktari anakumbia unafaa kutumia dawa hii ili ikusaidie hivi.

Kando na daktari kucheza utibabu ya wananchi ya kiteknolojia sasa, pia mwanadamu anahitaji kujitibu kimaisha ya zamani kama unavyoona hapa na zaidi.

Daktari anapatia mtoto chanjo ili mtoto huyo ajikinge ama kukingwa kutokana na madhara ama ugonjwa fulani mbali mbali. Daktari huyu amevaa barakoa pia akiwa na chombo inayosaidia kupima kama vile pressure na mengineo kama damu ama kifua.

Utamaduni imedumu yaonyesha kwamba kila kabila la nchi iko na utamduni wake za kale. Anapoona mtu vitu kama hivi anajua kwamba hii lazima liwe tamaduni, kila kabila iko na utamaduni wake mbali mbali.

Madaktari wakiwa wamevaa sare zao za rasmi za hospitali wako harakati wa upasuaji au ushonaji wa mgonjwa. Madaktari wanasaidiana.

Ambaye anaumwa meno ameweza kufika mbele ya daktari wa meno, daktari wa meno akiwa amevaa barakoa anamsaidia na kumtibu mgonjwa mwenye anaumwa na meno ili angekongoa au kumwekea jino lingine.

Kufanya zoezi ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu. Inasaidia damu na mishipa kushuka vizuri sana. Kwa siku mwanadamu afaa kufanya zoezi ili kutengeneza mwili wake na kuzuia na kujikinga na magonjwa.

Daktari amebeba mtoto kwa furaha na bado anamuliza maswali mzazi ambaye amemleta. Daktari huyo anaonekana mwenye huruma sana, akiwa amemkalisha mtoto kwenye tovu lake.

Watu watau hawa ni daktari, mmoja wapo ni mzazi, mwingine ni mgonjwa ambaye ni mtoto. Mama huyu amepeleka mtoto wake kwa daktari, daktari ako radhi na ako hali ya kumpatia mtoto huyu chanjo kwa mdomo wake.

Daktari anajaribu kutibu mtoto huyo. Mama amekaa hapo akiwa na mtoto yake ili kumtibu mtoto wake kutoka maana na ugonjwa yoyote ambaye anaumwa. Kama ni ya miezi minne, mitano zaidi, mtoto hapa anapewa chanjo.

Daktari anajaribu kupima na kumdunga kumpa dawa mama huyu. Mama huyu ni mgonjwa inaashiria pia mama huyu anaogopa sana sindano hata hataki kuangalia daktari jinsi anavyomdungamama huyu ni muoga.

Dawa hili linatibu magojwa kutokamana na magonjwa mengi sana, misuli mumps na vingine. Inasaidia mgonjwa atakapopata chanjo kama hili ajikinge kimwili, ni vizuri sana katika mwili ya mwanadamu.

Dawa hizi zinaashiria kwamba mtu anapofika hapa aelezwa na daktari anafaa kumeza dawa aina hii. Daktari hapa atakueleza dawa hili linasaidia wapi katika mwili yako na linaishi kwa muda ya miezi gapi au saa gapi.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa barakoa, wamevaa kioo cha macho, daktari amelaza hapo mgonjwa ambaye ako na shida ya meno wanamhudumia itakavyo.

Mvua kando na kuwa baraka kutoka Mwenyezi Mungu, pia saa zingine inafika mahala inaathi ardhi. Hapa inaonekana kwamba wakaazi wa hapa wameveverushwa na maji mingi sana. Hapa wanaenda kutafta mahala ambao wanaeza torokea kufika mbali.

Humo wanapoafirika na afya yao serikli inafaa kupeleka elimu na kuwaeleza kwamba mwafaa kujisaidia hivi. Mavazi ya barakoa ni kitu muhimu sana katika maisha, kama homa na vitu zingine, mwanadamu ajikinga nao.

Daktari na wenzake wote hapa wamevaa barakoa, daktari anajaribu kumpa mtoto huyu chanjo. Mtoto ameshikwa na mama yake ikiwa daktari wengine wako juu yake na kumsaidia.